Kuna jumba la ghorofa. Mazingira yaonekana kuwa safi. Kuna aina ya mti uliyopandwa nje, kuna maua, kuna paa kuna sakafu. Jumba hili lina madirisha, lina mlango.

Ni katika mazingira yanaonekana safi bila takataka ama makaratasi yaliyotupwa ovyo, Kuna kiti, kuna chumba cha ghorofa, kina madirisha, kina milango, kuna aina ya meza.

Kwenye picha hii kuna mtu anayefua nguo. Picha hii ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe ilioandikwa kwenye kalamu ya rangi ya manjano. Yanaongelea kuhusu maji, jinsi ya kutunza maji, mahali maji inapopatikana, umuhimu haswa wa maji na jinsi tunavyozuia uharibifu wa maji.

Picha ya mwanamke aliyeketi, miguu yake yaonekana kuwekwa chuma, amevaa viatu, anacheka ,amevaa saa. Kuna maandishi ya Asia sururu Mohamed ni mkenya alizaliwa Aprili, tarehe ishirini na tano mwaka wa elfu moja tisini mia tisa tisini na mbili, Mombasa, Kenya, ni mwanaspoti.

Ni kwenye chumba, kuna ukuta wa mawe, kuna sakafu, kuna viti, kuna meza, kuna mlango na madirisha kuna rangi nyekundu.

Kuna watu saba. Wote wamekaa kwenye gari lenye magurudumu. Wanaonekana wenye furaha. Wengine wameangalia chini, wamevaa nguo za rangi nyekundu, wamevaa rangi nyeusi kwa mifuto yao. Wanaonekana wako katika sakafu. Kuna miti iliyo na rangi ya kijani nyuma yao.

Kuna mkimbiaji anayeonekana akirukaamekanyaga kwenye sakafu yenye rangi nyekundu .Kuna aina ya nguo ambazo ziko kando .Kumeandikwa kuwa alizaliwa April 13 1996 ,yeye ni mkimbiaji anakimbia katikabio za mita mia moja ,mita mia mbili.

Maandishi yanayosema: “Ukiingia kwenye hiki chumba, kusoma ni furaha na ushirikiano unatarajiwa. Mchango wetu, chanya na heshima pia ni kila kitu tunafanya na tunasema.” Maandishi haya yameandikwa kwenye kijikaratasi ama kijibao cheupe na mlango unaonekana kwenye rangi ya.

Kuna kijibao kwenye ukuta kina maandishi. Hapa ni shule, tunatii sheria, tunafanya kama timu, tunaheshimu kila mmoja, tunafukuza ndoto zetu, tunashindana na afya, tunafuata maagizo, tunawatii walimu

Kuna mjengo wa madarasa kwenye uwanja, kuna maua yaliyopangwa kutengeneza aina ya ua. Madarasa haya yamejengwa kwa mawe, kuna paa la mabati, kuna milango, kuna madirisha.

Katika mazingira haya ni masafi, kuna hua lililo katwa vizuri, kuna jumba kimechorwa michoro ya bata, kuna ndovu kuna samaki wanaonekana kwenye mto ,kuna nyati kuna michoro ingine aina ya.

Kuna picha watu wawili mmoja anafunga mwingine kitu kiunoni ,kuna mtoto anayeonekana akiongea na rununu kuna mtoto mwingine ameweka kijikamba kwenyevmdomo yake kuna maandishi inasema afya, usalama na adabu. Kuna nambari mbili ambayo imechorwa.

Kuna nyumba imejengwa kwa mawe, imefunikwa kwa paa ya mabati, kuna maua, kuna miti, kuna nyasi kuna nyumba lingine la gorofa nyuma yake.

Ni kwenye chumba aina ya darasa, kuna madirisha yaliyo na pazia, kuna dawati zilizo pangwa, kuna sakafu.

Kuna mtu mmoja anayeongea kwa kutumia kipaza sauti. Amevaa koti la samawati lenye ua nyeupe. Amewekelea juu ya kijimeza. Nyuma yake kuna maandishi yameandikwa kwa rangi ya manjano, kwa rangi nyeusi, michoro ya rangi ya samawati.

Kuna ubao wenye rangi nyeupe iliyoandikwa maandishi kwa rangi ya kijani na mshale wa rangi ya nyekundu unaonyesha gwaride la moto. Kuna tanki nyuma yake, kuna ua linaloonekana kwa umbali tanki hilo limewekwa juu ya sakafu iliyojengwa kwa,,,

Kuna watu wamesimama wengine wamekaa kwenye kiti chenye magurudumu, moja anaonekana ameshika bendera ya Kenya, kuna watu wengine kando.

Kuna aina ya saa inayoonyesha kuwa ni dakika tano, baada ya saa tano, kuna rangi nyekundu na rangi ya samawati yaonekana kuwa kwenye ukuta kuna picha ya mnyama aliyechorwa.

Kuna kitabu juu ya meza kimefunguliwa kwenye kurasa ya themanini na themanini na saba kina michoro ya mtu anayetandika kitanda. Kuna michoro ya familia ambayo inakula kuna baba mama na watoto. Kuna mchoro wa kiatu, mchoro wa vidole zinavyoonekana, mchoro wa kitabu kingine.

Ni kurasa ya kitabu, ina picha za wazee na kijana. Kipindi cha pili, lishe bora. Imeandikwa sarufi matumizi ya hiki na hivi. Hiki ni kitabu, hivi ni vitabu. Kitabu hiki ni kizuri, vitabu hivi ni vizuri. Hiki ni kiatu, hivi ni viatu. Kiatu hiki ni kibaya, viatu hivi ni vibaya na kuna picha wanaonyeshana viatu hizo.

Kuna mlango wa rangi ya hudhurungi una kijikaratasi cheupe kilicho na maandishi yenye rangi nyeusi. Maandishi haya yanasema hakuna kuingia, akuna kutoka kwa wanafuzi, akuna kutoka onyo.

Mazingira haya yanaonekana masafi. Hakuna taka lililotupwa, kuna maua, kuna posti la bendera, kuna kamba, kuna tenki, kuna nyumba inaonekana, kuna miti, nyasi iko safi, kuna kijibao kilichoandikwa gwaride la moto.

Kuna kijikaratasi kimechorwa kiwavi, mamba kuna nambari tatu na nambari nne, kuna vijisanduku kuna alama za kuunganisha na za kutoa kuna alama za kusahihisha kuna,,,

Kuna chati ilio ukutani ina rangi nyekundu ragi ya samawati pale, pia ni nyeupe imeandikwa nambari ya alfabeti mpaka Zaa.

Kuna jumba kubwa limejengwa kwa mawe, kuna madirisha, lenye limewekwa paa ya mabati, kuna ua, kuna kijibarua lilichoandikwa wageni tafadhali mpitie kwa ofisi.